Huyu ni mchezaji wa mchezo ambao unaitwa para athletics long jump . Yaani, yeye ni wa kuruka mahali mbali kidogo baada ya kukimbia. Hapo kwenye uwanja fulani ambao una ishara ya bendera ya Kenya na anaonekana kwamba anafanya mazoezi.

Hii ni ukurasa au karatasi ambayo inatumika na watoto wachanga. Ukiangalia ya kwanza ni kumi ukitoa tano ni tano, na mwanafunzi huyu anaonekana kupata zote, kwa sababu mwalimu amesahihisha, na kila kitu alichoandika kiko sawa.

Hiki ni kitabu cha darasa la saba kwa sababu kimeandikwa grade 7 na ni kitabu ambacho kinatumika katika masomo ya kuweza kufahamu tarakilishi vizuri, ina maana kwamba wanafunzi hukitumia ili waweze kujisaidia na kupata ujuzi.

Huu ni ukuta wa darasa ambao umewekwa karatasi ambalo limepambwa vizuri na lina funzo fulani na linaonyesha kwamba maji ni uzima, na watu wamechorwa hapo nyumba ambayo inavutia, inatumika kueneza ujumbe.

Hapa ni mahali watoto huja kuchezea, inakaa kana kwamba ni shule na inatumika na wanafunzi ambayo kwa sasa hawaonekani. Mazingira yake pia yanavutia.

Hii ni ofisi ya walimu. Huwa wanapumzika huku wakati wanadarasa ama wakati yambao. Hame maliza mafunzo yao. ukiangalia kuna tarakilishi mbili. kuna vitabu vingi ambavyovipo hapo kando.

Haya ni madarasa ya shule. Yanaonekana kuwa mengi sana na yanavutia. Chini yake kuna maua na tangazo fulani la kusema kwamba wageni wanafaa kupita kwa office kwanza ndipo wafike huku.

Huyu ni mmoja wa watu ambao wana ulemavu ila anashiriki katika mchezo fulani. Amevaa nguo iliyoandikwa Kenya na kichwani mna kofia. Amebeba kitu fulani ambacho kinaonyesha kwamba ameenda mbele yaani qualified in Paris twenty twenty four .

Hiki ni kifutio kinachotumika darasani huwa matumizi yake ni kufuta ubao ili mwalimu aweze kuandika kitu kingine wanafunzi wanapomaliza kusoma leseni moja wakienda kingine.

Hii ni shule, lakini inavyoonekana kuna ofisi ambayo inaonyeshwa kupitia kwa notisi ambayo inaonyesha njia ya kuelekea humo ukiangalia mazingira yanavutia sana ila wanafunzi hawaonekani.

Kuna tangazo ambalo limeandikwa no exit for students kumaanisha wanafunzi hawaruhusiwi kupita hapa. Imewekwa kwenye mlango na maandishi yanaonekana vilivyo kwa sababu yanapeana tangazo.

Hiki ni kitabu ambacho kinaashiria gari ambalo imebeba mchanga kuna ya pili ambayo imebeba vitu fulani na chini yake kuna mtu anayeendesha baiskeli, ya kwanza imeandikwa gari hili inaitwa lori, lori linabeba mchanga baadhi ya maandishi ambayo yapo huku.

Mna watu wawili, wanaonekana kwamba ni wakimbiaji au wanariadha. Mmoja amevaa nguo nyeusi na mwingine amevaa ingine ya kijani kibichi, anaitwa Samuel Muchai na anayemsaidia anaitwa Kipchumba.

Hawa ni wanariadha, mmoja ni wa jinsia ya Kike na amevaa nguo ambayo imeandikwa Nisan Koech ambayo ni sare ya Kenya na kitu fulani kwenye macho. Mwingine, anayeonekana kuwa mwanaume ni kama ni kocha wake anayemsaidia.

Kuna mtu ambaye amevaa sare ya Kenya, lakini ni kama ameumia mguu na kupata ulemavu. Anajikaza sana ili kucheza mpira na kuwakilisha nchi yake ya Kenya kama alivyovaa sare iliyoandikwa.

Ni darasa ambalo ni safi sana. Kuna viti vingi lakini hamna wanafunzi kwa sasa. Hii ni shule, na kawaida tunatarajia kuwa kuna walimu, pamoja na wanagenzi, ila kwa ila hawaonekani saa hii.

Hawa ni watu walemavu lakini wana talanta ya kucheza mpira au kandanda, wanaonekana kuwa na kazi mno wakiukimbiza, uwanja huu nao si mzuri kwasababu huna nyasi.

Hii ni shule ambayo ina kiwanja kizuri cha watoto wadogo. Hapa, wanacheza na kufurahi baada ya masomo.

Kuna watu wanne huku. Wawili wanaonekana kwamba ni wanariadha wa Kenya, mmoja wao akiitwa Kimani na wengine akiwa amevaa ishara ya B11. Wote wanaonekana kuwa na furaha mingi sana.

Hii ni shule, na tuko katika darasa la form 1R , ila limefungwa. Wanafunzi hawaonekani kwa sasa. Huko juu, juu kuna agizo la kuonyesha hili ni darasa lipi.

Huyu ni mwanariadha lakini wa maji ambaye amemaliza kukimbia na anajaribu kutoka kwenye majini ila anaangalia kando ishara ya kwamba kuna mtu ambaye ama kuna kitu fulani ambacho anakitizama kwa umakini sana.

Huku ni darasani na kuna viti vingi Sana pamoja na pale ambapo wanafunzi wanaweka kabuti yao ili aweze kuandika . Inaonekana kuwa darasa safi na vimeekwa vitu Kwa madirisha ili kuzuia mwanga mwingi kuingia humu ndani.

Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa nyota ya kiswahili, nicha darasa la pili kwa sababu kimeandikwa nambari mbili katika mbele, kunaonekana kuwa na mtu ambaye pia amekishikilia.

Hawa ni watu wengine na wanawake ambao wamevaa sari za Kenya, isipokuwa mmoja ambaye ni kiongozi. Mike Mbuvi Sonko aliyekuwa gavana wa jimbo la Nairobi, anaonekana kwamba ni wa mchezo wa kupiga ngumi.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wachanga. Kuna watoto wawili waliochorwa katika ukurasa mmoja na wazee wawili ambao wako na sare sawia. Kimeandikwa "Matumizi ya Hivi na Hivi".

Hili shule ambapo watu hukuja huku walio wanafunzi ili kuweza kupata masomo. Ni kubwa sana na limejengwa vizuri. Mazingira ya huku pia yanavutia na inaonekana kuwa masafi sana.

Watu ambao wanaonekana kuwa wamefurahi kubeba bendera kuvaa kofia ambayo ni nyeusi, wakavaa nguo ambazo ni nyekundu mwingine amekalia kibaiskeli na anaendeshwa anaonekana kutokua na uwezo wa kutembea.

Inaonyesha mtu ambaye ni kama ako katika mashindano na anatumia kifaa au mashine inayofanana Ile ya watu walemavu, amevaa nguo nyeusi na anaonekana kuwa na, anaangalia.

Hawa ni wanariadha ambao wanaonekana kufanya mazoezi, wako wanne, wawili wa jinsia ya kiume na wawili wa jinsia ya kike, ukimbiaji una manufaa mengi kwa sababu unaezafanya mtu apate pesa mingi ambazo zinaweza kumsaidia kujikimu.

Mnao watu wannne wanaoonekana . Wawili wao wamevaa nguo ambazo zimeandikwa Kenya na mmoja amesimama akisaidia huyo aliye katika kifaa hicho cha mtoni kufunga kitu fulani, wanaonekana kuwa na furaha mingi sana.

Hii ni shule, kuna nyasi, kuna jumba nzuri ambalo limejengwa vizuri lina mlango na dirisha mingi sana, ukiangalia pia kunakaa kuwa ni mchana lakini hawapo wanafunzi.

Ni vitabu ambavyo vimewekwa juu ya meza, vinaonekana kuwa vingi sana na ni vile ambavyo vinatumiwa na wanafunzi kusoma si kuandika, mbele yake kuna vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinaonekana.